Eneo la shambani, mahali ambapo ndizi zimepandwa, mchicha, miti, shamba lenyewe linaonyesha kulimwa vizuri, linaonekana vizuri.

Naona ndizi aina mbalimbali. Ndizi ambayo imeiva na ndizi ambayo ni changa pia kuna kitunguu, kuna nyanya na hapa ni sokoni ambapo ni mahali pazuri.